Ni sehemu maalumu ya kujifunza kwa watu ikihusisha mmama mmoja, akimuonyesha picha iliopo kwenye kitabu mama mwingine kama akimuelezea.

Watu wengi wakiwa wamesimama na kumsikiliza mama mmoja ambaye anatoa huduma ya elimu kuhusiana na kitu, nao pia wakimsikiliza kwa umakini.

Watu wengi wakiwa wamekaa katika sehemu maalumu, kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali, wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa ya hewa.

Ni sehemu ya duka la kisasa ambalo linauza vitabu mbalimbali likimuonesha mwanamama akiangalia kitabu kipi kitakuwa kizuri kwaajili ya kusoma.

Ni kifaa maalumu ambacho husaidia kutunza nakala mbalimbali, kama vile; mitihani kwa wanafunzi au nakala yoyote ambayo inakuwa ni muhimu sana kwa ofisini.

Mwalimu wa kike akiwa anaandika ubaoni, akisaidia wanafunzi kuona kitu gani anafundisha.

Ni darasa maalumu kwa ajilii ya kufundisha chuoni, darasa hili likiwa na watu wamekaa, na wakimsikiliza mwalimu akitoa mafunzo hayo.

Ni darasa maalumu, lililopo chuoni kwa ajili ya ufundishaji wa wanafunzi, hutumika kwa ajili ya kutoa huduma kwa wanafunzi, kwa umakini zaidi.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya kunyoa ikionesha kuna wamama watatu na mkaka mmoja mwanamama mmoja akimnyoa huyo mkaka.

Ni sehemu maalumu ambayo hutumika kufundishia watu, pakiwa na mwalimu amesimama mbele na wanafunzi wakimsikiliza kwa makini ni kipi anachoenda kuelezea.

Ni mtaalamu anayehusika na kutengeneza vitu vinavyohusika umeme. Mtaalamu huyo ana jinsia ya kike, akiwa amekaa katika meza ambayo hutumika kwa ajili ya kutengeneza vitu hivyo.

Ni darasa maalumu la ufundishaji wa wanafunzi wanaojifunza kutengeneza vifaa vinavyotumia umeme kama vile simu, zikiwa zimeharibika wataalamu hawa huzitengeneza na kurudi kuwa mpya tena.

Ni wataalamu wanaojihusisha na utengenezaji wa vifaa vinavyotumia umeme. Vifaa hivyo vinaitwa simu, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa, kwa ajili ya kurekebisha vifaa hivyo.

Ni sehemu maalumu ambayo inahusisha wanafunzi kujifunza kwa vitendo, sehemu hii husaidia mwanafunzi kujifunza kwa kutumia kompyuta maalumu.

Ni sehemu maalum ya kujifunza utengenezaji wa vifaa, vinavyotumia umeme kama vile simu na inaonesha watu wakiwa bize wakitengeneza hivyo vifaa.